Huyu ni mwanamume anayefikiriwa kuwa mwanasayansi au fundi wa maabara. Amevaa koti jeupe la maabara akifanya jaribio fulani . Anaonekana kuwa ndani ya maabara au chumba cha majaribio kutokana na vifaa mbalimbali vinavyoonekana mezani na kwenye dirisha.

Hii ni mazingira ya ufugaji wa ng'ombe. Katikati ya picha kuna banda la muda au makazi rahisi yaliyojengwa kwa miti na paa la nyasi au majani makavu yakitoa kivuli cha ng'ombe. Chini ya banda hilo kuna ng'ombe wanne au watano wanaoonekana wakisimama au kula wengi wao wakiwa na rangi nyeusi au kahawia na mmoja mweupe upande wa kulia.

Wanaume wawili wakifanya kazi katika duka au kituo cha kukusanya maziwa. Mbele yao kuna makopo mengi ya chuma. Yanaonekana kutumika kuhifadhi au kusafirisha maziwa. Mmoja wa wanaume anaonekana kupima kitu chenye mizani iliyoko juu huku mwingine akishughulika makopo au labda akiandika kitu. Mahali hapo pana milango ya kijani kibichi na kuta za rangi isiyokolea.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi pengine katika nchi ya Afrika. Mwanamke aliye katikati amevalia fulana nyekundu na kitambaa kichwani anaonekana kuuza ndizi. Kuna mirundo mikubwa ya ndizi za aina mbalimbali zilizopangwa mbele yake na pia nyuma. Mwanamke wengine pia wanaonekana nyuma wakiendelea na shughuli zao za kibiashara. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na kuna dalili ya wateja au wachuuzi wengine karibu.

Haya ni ng'ombe kadhaa ndani ya zizi au banda la ng'ombe. Ng'ombe wengi wamelala chini kwenye matandiko ya majani makavu au nyasi. Mbele yao kuna sehemu ya kulisha ambazo zina nyasi au majani mabichi yanayoashiria kuwa yanalishwa. Baadhi ya ng'ombe wana rangi nyeusi na nyeupe na wengine wana rangi tofauti. Inaonekana kama shamba la mifugo au mahali pa ng'ombe wanatunzwa.

Mwanamke huyu anauza ndizi katika kile kinachoonekana kuwa soko la nje. Mazingira yanaonyesha mazingira ya soko la mahali hapo ikiwa mtaani. Inaonekana mwanamke huyu ni muuzaji, anayefanya biashara isiyo rasmi, ambayo ni sehemu muhimu ya kupata chakula katika nchi nyingi za Afrika.

Haya ni miti kadhaa yenye majani marefu, mapana na ya kijani kibichi ambayo yanaonekana kuwa miti ya migomba. Baadhi ya majani ya chini yamenyauka na kukauka, jambo linaloonyesha kuwa ni miti iliyokomaa. Nyuma ya migomba kuna miti mingine mirefu labda ya aina tofauti inaonyesha mandhari ya misitu au shamba kubwa la miti.

Hii ni miganda mingi ya ndizi mbichi yenye rangi ya kijani, zimepangwa juu ya ardhi zikiwa zimekatwa kutoka kwenye mimea wa ndizi linaloonekana kama mavuno ya ndizi. Nyuma yake kunakaa kuna mti, na hii pia inakaa kama shamba ya migomba mingi.

Huu ni miti ya migomba aliyoadhirika labda kutokana na ugonjwa au ukame. Majani mengi yamenyauka na kubadilika rangi kuwa kahawia au majano huku yakionyesha dalili za kukauka na kufa. Baadhi ya migomba bado ina majani mabichi lakini kwa ujumla hali ya miti hiyo haionekani kuwa nzuri. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mlima na mimema nyingine ya kijani kibichi kinachopendeza kuwa eneo hilo lina misitu au mimea mingi.

Hawa ni ng'ombe kadhaa weusi na weupe, wakila nyasi kutoka kwenye hori na kulishia. Wamejipanga safu moja huku kichwa vyao vikiwa vimeelekea kwenye hori. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa shamba au mchungaji, ameinama juu ya hori akionekana kuwasaidia ng'ombe au kuangalia chakula chao.

Hawa ni wanawake wawili wanaoonekana kuwa katika mazingira ya jikoni au sehemu ya usindikaji wa chakula. Wote wamevaa sare nyeupe na barakoa wakionyesha kuwa wazingatia usafi. Mwanamke aliye mbele anatumia kijiko kikubwa na funnel kumiminia kitu kutoka kwenye kifurushi ndani ya chombo kikubwa chenye kioevu cheupe kinaonekana kuwa maziwa au bidhaa nyingine ya maziwa.

Hii ni tukio la kukusanya maziwa mbele kuna mwanaume aliyevaa kofia nyeusi na koti la kahawia akisimama karibu na mitungi mikubwa miwili ya rangi ya samawati na fedha, ambayo inaonekana kuwa inatumika kuhifadhi au kusafirisha maziwa. Nyuma yao kuna lori la maziwa ambalo limeandikwa Mount Kenya Milk upande wa mbele juu, Lori hilo lina tanki la fedha nyuma iliyotumika kusafirisha maziwa kwa wingi.

Hii ni shamba kubwa la migomba michanga. Migomba imepandwa kwa safu na ina majani mapana ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa tifu tifu na wenye unyevunyevu. Nyuma ya mgomba, kuna mimea mingine au miti. Kwa ujumla inaonyesha mandhari ya kilimo labda shambani.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwanasayansi au mtaalamu wa maabara , akifanya kazi katika mazingira ya maabara. Amevalia koti jeupe la maabara, barakoa ya buluu, glove ya buluu na kofia ya kijani kibichi ya nywele ikionyesha akizingatia itifaki ya usalama ya usafi .

Hawa wanaume wawili wakiwa wamevalia nguo yeupe ya kazi, barakoa na wavu wa kufunika nywele kichwani. Mwanamume mmoja anashikilia chombo kikubwa chenye kitu cheupe kinachofanana na unga au mchanga, na akimiminia kwenye mashine au chombo kingine kilicho chini. Mwanamume mwingine anasimama karibu naye na anaonekana akimsaidia au kumsikiliza.

Hili ni shamba la migomba, migomba imepandwa kwa mipangilio, na kuna udongo mwekundu uliotuliwa kuzunguka chini ya migomba, labda kuashiria kuwa umetunzwa hivi karibuni au kuandaliwa kwa ajili ya kilimo, nyuma ya migomba kuna mimea mingine na miti ikiwezekana mashamba mengine au msitu. Kwa ujumla hii inaonekana shamba lenye afya linalotunzwa vizuri.

Hii ni migomba mingi iliyoning'inia ikiwa na ndizi ya kijani na ndizi zilizoiva za njano. Chini yake Kuna meza zilizojaa matunda mengine mbalimbali kama vile zabibu nyekundu inayoonekana kama soko la matunda au duka la mboga lenye matunda mengi yaliyopangwa vizuri.

Huu ni mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetandaa kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa za rangi ya kijani kibichi, zikiashiria kuwa bado zinahitaji muda kabla ya kukomaa na kuwa tayari kuliwa. Majani makubwa ya majani kibichi ya mti wa ndizi inaonekana pembeni.

Hii ni shamba la mahindi iliyoadhiriwa na wadudu. Majani ya mahindi haya yana mashhimo na yamechanika, dalili ya uharibifu inayosababishwa na viwavi au wadudu wengine wanaokula majani. Baadhi ya majani pia inaonekana kuwa imepauka na kuwa na madoa meupe.

Hawa watu kadhaa wanashiriki katika mchakato wa kuandaa na kugawa chakula. Inaonekana kama wanamimina viungo au chakula kilichopikwa kutoka vyombo vikubwa kwenda kwenye bakuli ndogo au sinia lenye bakuli nyingi. Wanaweza kuwa wanatayarisha mlo kwa ajili ya kundi kubwa la watu.

Hawa ni ng'ombe kadhaa wa maziwa, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa ndani ya banda au zizi. Wengine wamesimama na wengine wamelala chini. Kuna chombo kikubwa kinachoonekana kuwa cha maji mbele ya ng'ombe hao, ambapo wanaweza kunywa. Banda lina paa refu linalowakinga kutokana na jua au mvua.

Hili ni kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara na kofia nyeupe wakimwangalia mwanamke aliyevaa fulana ya pinki na kofia nyeupe akionyesha kitu. Watu hawa wanaonekana kuwa katika mazingira ya kawaida au maabara labda wakijifunza au kukagua mchakato fulani.

Huyu ni mwanamke amevaa nguo nyeupe ya kazi na kofia ya nywele akimiminia kiowevu cheupe kinachoonekana kuwa maziwa kutoka chombo kikubwa hadi chombo kingine cha chuma. Kuna vyombo vingi vya chuma vilivyopangwa karibu naye. Inaonekana yuko katika eneo la usindikaji au jikoni ya biashara labda kiwandani cha maziwa au mahali sawa.

Huyu ni mtu anayeendesha pikipiki iliyobeba mikebe mingi ya maziwa na huenda gunia au mizigo mingine juu ya kiti cha nyuma. Anaonekana kuwa anasafirisha maziwa labda kwenda sokoni au kwa wateja. Barabara inaonekana kuwa na magari mengine pia kama lori na magari madogo. Mazingira yana miti na majengo kando ya barabara kuashuria kuwa ni eleo la mjini au la nusu mjini.

Huu ni rundo la ndizi mbichi yenye rangi ya kijani. Zimepangwa juu ya kitu kinachoonekana kama udongo au majani yaliyo kauka na baadhi ya mashina ya ndizi inaonekana. Inaonekana kama mavuno ya ndizi.

Hii ni kundi la ng'ombe. Wengi wao wakiwa weusi na weupe wakilishwa ndani ya zizi au banda maalum. Ng'ombe wamepangwa kwenye vibanda vilivyotenganishwa na sehemu za kulia chakula mbele yao ambapo kuna nyasi au malisho mengine ya kijani kibichi. Kuna njia au nafasi katikati iliyotenganishwa safu mbili za ng'ombe. Banda lina paa likionyesha kuwa ni malahi palipo jengwa kwa ajili ya kufuga ng'ombe.

Hii ni mti ya ndizi uliyojaa ndizi mingi ambazo bado hazijapevuka, zikiwa bado za kijani kibichi. Ndizi hizo zimetundikwa kwa wingi kwenye mkungu mmoja na majani makubwa ya mti ya ndizi inayoonekana pande zote mbili za mkungu.

Hawa watu watatu katika shamba la migomba wakishugulikia rundo kubwa la ndizi mbichi. Inaonekana kama wamezikata ndizi hizo na kuziweka juu ya majani ya migomba pengine kwa ajili ya kuzipanga, kuzipakia au kuzipeleka sokoni. Mtu mmoja ameinama chini huku akionekana kupiga picha au kurekodi. Wengine wawili wamesimama mmoja akionekana akiguza ndizi hizo.

Huyu ni ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine . Maziwa yanatoka kwenye chuchu ya ng'ombe, na kupitia bomba hadi kwenye chombo kikubwa cha bati kinachowekwa chini. Hii ni njia ya kisasa ya kukamua maziwa, tofauti na kukamua kwa mikono. Ng'ombe yanaonekana amesimama kwenye sehemu yenye udongo au mchanga na kuna ng'ombe wengine nyuma yake.

Huyu mwanamke amesimama kwenye shamba lenye mimea ya migomba, anaonekana kuwa katika ya migomba mirefu na mimea mingine midogo iliopandwa jini. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa kwa kilimo na kuna mitaro au matuta yaliochimbwa. Nyumba kadhaa zinaonekana kwa umbali nyuma ya miti ya migomba, zikionyesha mazingira ya kijijini au nusu mijini.

Hii ni picha wa mwanaume akiuza ndizi nyingi zinazopangwa kwenye rundo kubwa. Anaonekana kuwa katika soko au kando ya barabara na nyuma yake kuna majengo. Mwanamme huyu ameshika mkungu wa ndizi akionyesha bidhaa yake. Ndizi zote zinaonekana zimeiva na zina rangi ya njano.

Hii ni shamba lenye udongo mwekundu uliolimwa tayari kwa kupanda, katikati ya mimea mengine iliyokomaa na michanga. Upande wa kushoto na kulia, kuna mimea mingi ya kijani kibichi, ikiwemo migomba mikubwa iliyo na majani mapana.

Hii ni shamba la migomba iliyojaa ndizi changa. Bado hazijapevuka. Migomba imepandwa kwa safu na udongo unaonekana kuwa mwekundu. Labda unaonyesha udongo wenye rutuba. Kuna ndizi nyingi zilizoninginia kutoka kwenye migomba zikiwa bado kijani. Mandhari unaonyesha ukuaji mkubwa wa mazao mengi.

Hawa ni ng'ombe wawili wamelala chini kwenye nyasi kijani kibichi. Ng'ombe aliye mbele ni wa rangi ya kahawia na ana kengele shingoni. Maziwa yake yanaonekana wazi. Ng'ombe mwingine anaonekana kwa sehemu tu upande wa kushoto na ni wa rangi ya kahawia na madoa meupe. Inaonekana ni siku yenye jua kali na ng'ombe hao wanapumzika mashambani.

Hawa ni watu watatu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya mahabara au jikoni la viwandani kutokana na mavazi yao meupe yanayofanana na koti za mahabara, kofia za nywele na buti nyeupe ndefu. Wanaume wawili wamesimama wakiwa wameelekea kwenye chungu kikubwa kilichowekwa juu ya jiko ndogo la gesi au makaa. Mmoja wao anaonekana kuchanganya kitu ndani ya chungu hicho na mwingine ameinama akitazama.

Huyu ni ngombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Tunaweza kuona sehemu ya chini ya ng'ombe, miguu yake na matiti yake yakiwa yameunganishwa na vifaa vya kukamulia maziwa. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe. Chini kuna sakafu ya zege na kamba au nyaya zikitapakaa. Inaonekana kama shughuli ya kawaida ya kukamua maziwa katika shamba la ng'ombe.

Hawa watu kadhaa kwenye shamba la migomba. Kuna ndizi nyingi za kijani zinazoning'inia kwenye migomba. Watu wawili wanaonekana wameshika mkungu mmoja mkubwa wa ndizi ya kijani. Nyuma yao kuna bango la kijani Ahadi Kenya Trust inaonekana kama shughuli inayohusiana na kilimo cha ndizi labda uvunaji au mradi unaounga mkono na KCB Foundation.

Hii ni shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo lina majani mabichi, na inaonekana kuwa na micanga tifutifu na yenye unyevu unyevu. Inaonekana kama shamba la biashara la ndizi, na kuna mbao zenye zinaonekana kuwa zimefunika hapo watu wasipite.

Mwanaume huyu ameketi chini akishika chombo cha buluu ambacho kinaonekana kukusanya ng'ombe ambaye anakamua. Ng'ombe huyu ana rangi ya kahawia, rangi ya mchanga na amesimama tuli tuli wakati akikamuliwa. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa eneo la vijijini au mashambani.

Hii ni mashine ya kiwandani ikiwa inashughulikia kiasi kikubwa cha poda nyeupe au chembe chembe ndogo, poda hiyo inaonekana kumiminika kutoka sehemu ya juu ya mashine na kuanguka kwenye mkanda unaosonga, una lundo kubwa la poda hiyo lenye mkanda, na inaonekana kama mchakato wa uzalishaji au uzidikaji unaendelea.

Hili ni rundo kubwa la kitu kinachoonekana kama nafaka au zao la kilimo, labda maharagwe au mbaazi. Likikaushwa juani, kuna turubai za rangi mbalimbali, nyekundu, nyeupe, na za buluu, zimetandikwa chini zikitumika kama sehemu ya kukaushia. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na rundo hilo, wengine wakiwa wamekusanyika upande wa kushoto na mmoja akiwa juu ya rundo akifanya kitu.

Huu ni mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Zimetundikwa kwenye miti ya ndizi na majani makubwa ya kijani kibichi ya miti wa ndizi inaonekana nyuma. Inaonekana kama shamba la ndizi au miti ya ndizi pekee.

Hii ni mimea ya ndizi iliyojaa matunda mabichi ya ndizi yaliyopangwa katika mkungu mkubwa. Matunda haya yamening'inia kutoka kwenye shina la mmea wa ndizi. Nyuma ya mmea huu kuna mimea mingine ya ndizi ikionyesha shamba au bustani ya ndizi.

Hii ni mimea miwili ya mahindi iliyopandwa shambani. Mimea hii ina majani mabichi na inaonekana inakaa vizuri. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kidogo na kuna nyasi chache zilizokaa chini, kwa nyuma kuna miti mirefu inayoonekana kuwa sehemu ya msitu au shamba kubwa la mti.

Huyu Ng'ombe anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Ng'ombe huyu ana rangi nyeusi na nyeupe , amefungwa kamba shingoni na amesimama kwenye eneo lililotengenezwa kwa saruji, pengine zizi au mahali pa kukamulia. Chini yake kuna chombo cha kukamulia maziwa cha chuma kisichoshika kutu.

Hawa ni ng'ombe kadhaa. Wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakila nyasi kutoka kwenye chombo kinachoonekana kutengenezwa kwa matairi ya trekta yaliyokatwa au kupangwa pamoja. Ng'ombe wanne wazima wako karibu na rundo la nyasi wakila huku ng'ombe wengine mdogo akiwa mbali kidogo upande wa kulia. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa shamba lenye majengo ya shambani.

Hii ni kundi la watu. Baadhi wakiwa wameketi na wengine wamesimama. Wamezungukwa na migomba mingi iliyokatwa na ndizi mbichi. Inaonekana kama soko la ndizi au eneo la uzunaji wa ndizi ambao mazao mengi yamekusanywa. Watu hao wanaweza kuwa wakulima, wauzaji au wanunuzi wa ndizi. Eneo linaonekana la wazi labda shambani au karibu na shamba.

Hii ni ng'ombe mweusi na mweupe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Ng'ombe huyu amesimama kwenye sakafu yenye unyevu nyevu na anaonekana akila kutoka kwenye hori. Mashine ya kukamulia maziwa ambayo ina ndoo nyeupe na mirija iliyo unganishwa kwenye chuchu za ng'ombe imewekwa karibu naye.

Hii ni migomba iliyojaa ndizi changa ambazo bado hazijaiva na zinaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi. Migomba hii inaonekana kuwa kwa wingi na baadhi ya gunzo za ndizi zimejaa sana. Mazingira yanaonekana kuwa la shamba ya migomba.